Hili ni duka dogo nadhifu mjini. Bidhaa zinazouzwa ni za wasichana wadogo. Kuna fulana, sketi, na marinda, ya rangi tofauti, zinazovutia. Mali hii imepangwa kwenye viango, na rafu, ili wateja wajionee vizuri. Lina mwangaza wa kutosha, na vibandiko vya maelezo, kama vile bei, na ukubwa wa nguo.

Hili ni duka dogo ambalo linauza mavazi ya wanaume haswa makoti, ni ya rangi tofauti kama vile nyeusi, samawati na nyeupe. Bidhaa zimepangwa kwenye viango ili wateja wazione vizuri, biashara hii imewezesha watu wengi kujiajiri.

Gari kubwa linatoshana na matatu limeegeshwa. Liko mbele la nyumba za wakazi mjini kwenye barabara ya lami. Nyuma yake kuna nyasi na miti iliyopandwa. Hali ya anga ni nzuri.

Hili ni soko la kuuza magari. Gari jekundu limeegeshwa mbele ya jengo la ghorofa. milango imefunguliwa kwenye kiti cha mbele ili wateja walione vizuri. Kuna usukani pamoja na sehemu zingine zinazoonekana vizuri. Pia kando ya hili gari kuna magari mengine ambayo yameegeshwa.

Hili ni soko la vibanda wazi mjini. Bidhaa zinazouzwa ni mitumba inayotoka nje, kama vile zulia, nguo na viatu. Mali hii inapendwa na watu wengi kwa sababu ni ya bei nafuu. Biashara hii imeweza kuajiri watu wengi na kuongeza kodi inayotozwa na serikali.

Hili ni duka linalouza nguo za wanawake haswa vitenge. Bidhaa zenyewe ni za kike kama nguo ndefu na mashati. Zimepangwa kwenye rafu. Kuna sanamu moja ambayo inatumiwa kuwaonyesha wateja nguo.

Hili ni soko wazi mjini la mazao kama vile; matunda, mboga na viazi. Vyakula hivi hununuliwa mashambani. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwenye vibanda, wanatumia mwavuli ili kujikinga na jua kali na mvua.

Hili ni duka la kibanda mjini. Maji inayouzwa ni vinyago vya mashua, ndege ,vibuyu na wanyama pori. Hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Wateja wengi ni watalii. Biashara hii imewezesha wengi kujiajiri.

Hii ni soko. Wauzaji wamesimama nyuma ya vibanda vyao wakishughulika na kusaidia wanunuzi. Wanauza vitunguu, nyanya, viazi, ndizi, vitunguu saumu, karoti, dania, maharagwe na sukuma wiki.

Hii ni mjengo wa ghorofa wa kisasa unaokodeshwa wakaazi mjini. Umezungushwa na ua la ukuta ili kuimarisha usalama mbele yake kuna nafasi wazi yenye miti na nyasi.

Hili ni bango ambalo liko barabarani kwenye mlingoti. Ni tangazo la afisi za kifahari ambazo zinauzwa na pia kukodeshwa kule Kilimani. Kuna nambari ya simu ya wauzaji. Nyuma ya bango hili kuna miti mirefu ya kijani.

Hii ni duka kuu. Wananuzi wamepanga foleni ili kulipia bidhaa zao. Wahudumu wanasaidia kupanga vitu huku wakitazama kutafuta yeyote anayehitaji msaada.

Hii ni duka kuu na katika kabati hizi wanauza vinywaji vinavyotengenezwa kwa matunda kama vile: maembe, nanasi na machungwa na kutiwa sukari na rangi.

Hii ni duka kuu, imegawanya katika sehemu tofauti zinazouza vitu mbalimbali vya nyumba. Kaunta nyekundu upande wa kushoto ni kwa ajili ya kulipia vitu vichache. Unapotoka kuna vizuizi vinavyo lenga kuzuia wanunuzi kuiba.